Hapa ni duka ya kuuzia vitu, kuna vitu ya aina mingi yenye zinauza hapa kwa duka zenye zinaoonekana hapa ni maji ya kuuza.

Magari hizi ni za kuuza, zimepangwa kwa laini ili mtu akitaka anunue anakuja kutafuta gari ambayo anaipenda.

Hizi ni maduka, maduka hizi ni mbili. Kuna duka ya kuuza vitu kama mchele ,sukari .Duka ingine ni ya maziwa, na ingine kando ni ya vinywaji.

Hapa ni mahali ambapo maziwa za wafanyi biashara na wakulima wanaleta maziwa yao hapa ili wauze.

Hii duka imefinguliwa wazi. Kuna vitu zenye zimewekwa ndani, hizi vitu ni za kuuza. Kwa hii duka imeandikwa mpesa kumanisha wakati mtu anataka atoe pesa anaweza toa.

Hawa wanendesha pikipiki barabarani, kuna mwenye anaendesha na mwengine amekaa juu akibebwa.

Kwa simu hii, imeonyesha pesa zenye ziko kwa M-pesa mtu. Pesa zenye ziko kwa M-pesa ni mia tano themanini na nane, na kuna majina za watu wenye wametumia mtu huyu pesa.

Hizi ni mboga za aina tafauti tafauti imefungwa Kwa ajili ya kuuzwa.

Gari hii imesimama Kwa mlango, iko na magurudumu nne, kuna taa mbele na nyuma na Iko na viyoo upande kwa upande mbili.

Hapa ni soko, kuna watu wengi wenye wamekuja hapa wanunue na wengine wanakuja kuuza. Hizi ni matunda zenye zimewekwa kwa karai, ni ya aina mbalimbali, kuna nyanya, kuna maembe, ovacado na vitunguu.

Huyu ameshika hizi noti za kenya. Noti hizi zinatumiwa kwa nchi ya Kenya. Ni noti ya elfu moja, ni ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya.

Hapa ni duka ya kuuzia kuna aina vingi vay vitu za kuuza hapa , kuna mama mmoja hapa anauza mananasi, mahindi, ovacado na mimea zingine zenye ameleta hapa soko ili auzie watu.

Hapa lami kuna gari kubwa yenye inabeba magari zingine ndogo. Magari hizi zenye zimeekwa juu zimefungwa magurudumu ili yasianguke chini.

Hizi ni viatu zenye zimeanikwa juu. Zimewekwa kwa laini moja. Viatu za aina moja zimewekwa pahali zao na zingine pahali yake. Kuna zenye ziwekwa juu ya meza.

Hapa ni mahali imejengwa, magari ziemepakiwa hapa, hizi ni magari kubwa iko na magurudumu kubwa , zinawekwa hapa ili watu wenye wanataka wanunue hizi magari wanakuja hapa kwao.

Hizi ni aina ya matunda imewekwa kwa meza, imechanganikiwa kuna nyanya, vitunguu, mboga ,ndimu zote zimechanganikiwa kwa meza.

Huku ni mahali watu wanaenda kununua na wengine wanabeba vitu wauze, hawa wako kwa soko wakitafuta vitu ambazo wanataka kununua.

Hi ni nyumba ambayo imejengwa kubwa ni mahali inafungiwa magari hapa magari zenye zinauzwa zinajungwa hapa ili wakati mtu nenye anataka anunue gari nakuje achague hapa kwa nyumba

Hapa ni soko kuna aina mingi ya matunda zenye zinauzwa hapa soko zimewekwa zake kwa pahali yake kama kitunguu, nyanya, ndizi imewekwa pahali pake.

Hii inaonyesha pesa ya mtu yonye ikukwa na M-pesa yake. Inaonyesha kwamba, yeye ako na elfu sitini na nane na mia nane. Kuna pesa zenye zimitumiwa na watu wingine.

Gari hii imesimama katikati ya barabara. Bado ni gari mpya, iko na magurudumu mpya. Kuna nambari ambazo zimeandikwa mbele ya hii gari.

Huyu ameshika noti za elfu moja, noti hizi ni ya mzee Jomo Kenyatta, Rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Hapa ni soko. Kuna watu wenye wanachukua vitu vyao wauze na wengine wanaenda ili wanunue vitu zenye zimepelekwa sokoni.

Huyu ni ndereva ako ndani ya gari yake anendedha gari yake akivinyavinya simu yake, kuna nambari zenye zimeandikwa kwa kazeti yenye imewekwa hapa kwamba unaeza vinya kwa simu yako .

Hii ni duka ya kuuzia, imefunguliwa wazi kuna vitu zenye zinauzwa ndani kuna zingine zenye zimetolewa nje ili wateja wakuje wanunue vitu hapa.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa nje ya duka. Kuna viazi vitamu, vitunguu na nyanya zenye zimewekwa juu ya meza.

Hapa kuna sherehe inaandaliwa hapa kiwanjani ,wadosi wameweka gari zao kando na kuelekea pahali sherehe inaandaliwa hapa kiwanjani.

Gari hii iko katikati ya barabara inaendeshwa na mwenyewe kuna nambari zenye zimeandikwa mbele ya hii gari nambari hizi ni tisa tisa sufuri.

Wafanyikazi hawa wako sokoni wamechukua vitu vyao sokoni wauze, hapa kuna ndizi zenye zimewekwa kwa meza zingine zimefungiwa juu na kamba.

Hapa ni mahali magari inatengenezwa magari hizi ni ya aina tofauti inatengenezwa hapa haijawekwa magurudumu zao.

Haya ni magari yenye imepangwa kwa laini, magari haya ni ya kuuza, ziko kwa nyumba yenye imetengenezewa ili ichungwe pale. Wakati mtu anataka gari, unakuja hapa kwa nyimba ili kuchagua gari yenye anapenda anunue.

Hapa ni soko, kuna watu wanakuja soko kununua na wengine wanakuja kuuza vitu vyao, hapa kuna nguo zenye zimeanikwa juu na zingine zimewekwa chini.

Kwa soko au kwa maduka viatu vya aina tofauti tofauti zinauziwa, hizi ni viatu zenye zimechanganyikiwa na zimewekwa juu ya meza.

Gari hii iko ndani ya nyumba. Ni gari nzuri ikona magurudumu mpya. Gari hii ni ya kuuza.

Hawa wanaume wawili wanasimama nyuma ya gari yao. Mwengine anaweka mafuta kwa gari na mwingi anaona vile mwingine anaweka mafuta.

Hapa ni soko. Viatu vya aina tafouti tafouti zimewekwa kwa laini moja mezani. Kuna zingine zimeanikwa juu na zingine zimefungiwa juu. Kuna mama mmoja anauza hizi viatu sokoni.

Mbwa huyu analala chini, amefungiwa hapa, ametoa ulimi wake nje hadi meno zinaonekana.

Hapa ni soko, kuna aina vingi vya vitu vyenye vinauzwa hapa kwa soko. Zimeekwa kwa laini moja zingine zimefungwa juu ya miti na kuna zenye zimeekwa chini ya meza.

Magari haya yamepangwa kwa laini moja iliaziwa kubwa hadi kidogo. Gari hizi ni za kuuza.

Hizi ni nyama yenye imefungiwa juu ya nyumba ya kuweka nyama, kuna zingine zimetolewa na kukatwakatwa kwa meza ndio ikue ndogondogo.

Hapa ni duka, kuna vitu vingi zenye zinauzwa hapa, kuna maziwa na vitu vingi zingine za kuuza hapa kwa duka. Kuna makaratasi zenye zimewekwa kwa ukuta ya hii duka.

Noti hizi ni za Kenya. Zimepangwa ni noti ya elfu moja. Ilikuwa ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza ya jamuhuri ya Kenya.

Pikipiki hii imeanguka barabarani, mwenyewe ameendesha pikipiki hii vibaya ndio maana ameanguka chini.

Hapa ni sokoni. Watu wako hapa kwa ajili ya kununua na kuuza vitu vyao sokoni. Hizi ni viatu zenye zimeanikwa na zimewekwa kwa mstari moja. Kuna zingine zimewekwa juu ya meza.

Hizi ni noti ya Kenya, ni noti ya elfu moja ,noti hii ni ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya.

Trilokta hii iko kando ya barabra imefunikwa na iko na taa mbele na nyuma iko na magurudumu yenye bado ni mpya.

Hizi ni pesa zenye zimepangwa ni noti za kenya. Noti hii ni ya elfu moja ni noti ya mzee jomo Kenyatta rais wa kenya wa kwanza.

Hizi ni noti za Kenya. Ni noti ya elfu moja. Ni ya mzee Jomo Kenyatta, raisi wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya.

Hapa ni duka ya kuuza maziwa. Watu wanakuja hapa ili wanunue maziwa yenye wanataka kwenda kutumia kwa manyumba zao. Huyu mama anakuja kununua maziwa hapa na kuna mama mmoja ameketi kwa veranda.

Hapa ni soko kuna aina tofauti za vitu zenye zinauzwa hapa. Mama huyu ameweka vitu vyake kwa meza zenye anauza. Kuna kitunguu, nyanya na mboga zenye zimewekwa juu ya meza.

Hapa ni barabara kuna magari ya aina tafauti tafauti kuna magari zenye zinaenda kwa upande moja zingine kwa upande ingine, kuna gari kubwa yenye imapepa magari zingine ndogo ndogo.

Viatu hizi ni za kuuza. Zimewekwa juu ya meza na imewekwa kwa laini moja. Ni ya aina tofauti tofauti.

Hizi ni noti za Kenya. Ni noti zenye zinatumiwa kwa Kenya. Noti ni ya moja ni ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Jamuhuri ya Kenya.

Gari hii imesimama barabarani. Magurudumu zake zinaonekana. Hizi magurudumu zake bado ni upya. Hadi gari hii bado tena ni upya.

Hizi ni magari zenye ziko ndani ya nyumba . Magari hizi ni ya aina nyingi kuna magari kubwa na madogo imewekwa kwa nyumba ni za kuuza.

Hizi ni machungwa na mboga zenye zimewekwa kwa meza. Zimechanganyikiwa zote kuna nyanya, ndimu, vitunguu na ovacado zote zimechanganyikiwa kwa meza.

Hizi ni magari zenye zinapakwa rangi, ziko kwa laini moja. Magari haya ni ya kuuza, wakati mtu anataka gari ya kununua anakuja hapa kuchagua gari ambao anaipenda.

Hizi ni milolongo ya gari. Magari haya yamepangwa kwa lini, naimepakwa rangi ya aina mbalimbali.

Hapa ni barabara, kuna gari kubwa yenye iko na magurudumu mingi, iko na trlela kubwa anaibeba magari zingine ndogo.

Hapa kwa duka kuna kuna vitu vya aina nyingi ya kuuza Kuna maji, mpira, soda na aina zingine mingi zenye ziko hapa ndani, Kuna nambari za kuweka pesa , wakati tena unataka kutoa pesa unaeza toa.

Gari hi imepakiwa kando ya kiwanja. Mwenyewe amekaa nyuma yake na gari hii iko na trela nyuma yake.

Hapa ni soko, soko ni mahali watu wanaenda kununua vitu na wengine wanapeleka ili wauzie watu. Mama huyu anamuuzia mama mwingine matunda zake.

Soko Kuna pahali zenye zinauzwa vitu vya aina mbalimbali kama nguo, viatu na zingine. Hapa ni mahali viatu zinauzwa zimeanikwa juu na kuna zingine ziko chini.

Gari hii imepakiwa kando ya gareji . Mwenyewe amekaa nyuma ya gari hii iko na trela imepakiwa iko na magurudumu mpya .

Hizi ni noti za Kenya, ni noti ya shilingi elfu moja, ni ya mzee jomo Kenyatta rais wa Kenya ya jamhuri ya Kenya.

Magari hii inaedeshwa kwa lami, iko na magurumu nyingi iko na trela na inachukua magari zingine.

Hizi ni magari zenye zimewekwa kwa uwanja. Kuna watu wenye wamekaa katikati ya magari hizi zenye ziko nyuma zao na zingine mbele. Wanazungumza wakisimama.

Hapa ni soko, watu wanakuja kununua na wengine wanakuja kuuza, kuna nguo zenye zimeanikwa juu na matunda zenye zimewekwa juu ya meza, wenyewe wanauza hizo vitu vyote.

Hizi magari tatu zinauzwa. Zimeandikwa bei yake kwa shilingi ya Tanzania. Zote zinauzwa. Kuna yenye ni ya rangi nyekundu na jeupe.

Magari yamewekwa kwa laini moja, na kila gari imepakwa rangi ya aina tofauti tofauti na gari ingine, kuna watu wenye wako juu wakiangalia hizi magari.

Huyu ameonyesha noti ya Kenya. Noti hizi ni ya elfu moja, mia tano, mia mbili, mia moja na hamsini. Hizi ni pesa zenye zinatumiwa katika nchi ya Kenya.

Magari haya yamepangwa kwa mstari yanaanzia gari kubwa hadi gari ndogo zote zimepakwa rangi ya aina tofauti tofauti.

Hapa kiwanja kuna sherehe yenye inaandaliwa hapa. Magari yamejaa hapa kiwanjani.

Magari haya zimefungiwa kwa nyumba kuna nyumba imejengwa kubwa ya kupakia magari hizi, ni magari za kuuza zinauzwa hapa kwa mtu mwenye anataka anunue gari ili aende atumie nyumbani ama atumie afanye bishara barabarani.

Hapa ni duka la kuuzia vitu. Kuna sukari yenye imepangwa na vitu zingine za kuuza hapa kwa duka.

Hapa ni duka, kuna aina mingi ya vitu yenye inauzwa hapa duka, kuna unga, mchele na soda.

Hizi ni mashilingi za Kenya, iko na mashilingi za mia moja hamsini na ,mbili na kuna zingine shilingi tano ishirini na na shilingi kumi zimeekwa zote kwa meza.

Magari haya ziko kwa nyumba, ambapo zimetengwa, hizi magari ni za aina mingi, kuna magari zenye ziko na trela , na zote zimepangwa kwa laini, na hii nyumba imejengwa kubwa sana.

Hawa watu wako kwa duka ya Safaricom , wamekuja hapa kunua vitu zenye wanataka kwa hapa, ni kama wamekuja kutengeneza laini zao za Safaricom ili watumie kwa simu yao wakati wanataka wapigie marafiki wao simu, ama wazazi wao.

Hizi ni matunda na chungwa zenye zimeanikwa chini na zimechanganyikiwa sote. Kuna ovacado, nyanya na maembe.

Hapa ni duka ya kuuza maziwa. Huyu mtu anapima maziwa kwa kikombe.

Hii ni noti ya shilingi mia tano, noti hii inaonyesha picha ya rais wa kwanza ya jamhuri ya kenya.

Wakati wa soko watu wengi kutoka mahali mingi Kenya wanakuja kuuza na wengine wanakuja kununua vitu zenye zimeletwa kwa soko, hapa ni nguo zenye zimewekwa chini, macustomers wanakuja kuchagua nguo yenye wanataka wanunue.

Umbwa huyu amefungwa na amepanua mdomo wake na ametoa ulimi yake nje, meno zinaonekana na anatazama pahali amepanua mdomo wake.

Kwa soko Kuna aina nyingi za vitu za kuuza. Kuna manguo, Kuna matunda hapo Kuna ndizi zenye zimefunguwa juu. Kuna nyanya, ndimu, mananasi na zingine zenye zimewekwa kwa meza ili wateja wakuje kununua hapa soko.

Watu hawa woote wako kwa soko, wengine wanakuja wauze, wengine pia wanakuja wanunue vitu yenye zimeletwa kwa soko ili wachukue kwa manyumba zao.

Hapa ni soko, biashara inaendelea hapa, kuna watu wamekuja hapa kuuza vitu vyao na kuna wengine wanakuja kununua vitu zenye zimeletwa hapa sokoni.

Hizi ni magurudumu za gari zimeekww chini na zinasafishwa na mtu zikue safi, wkati imekua safi inawekwa kando ama inawekwa kwa gari.

Hapa ni kwa soko viatu vimeanikwa kwa laini moja zimewekwa juu zingine ziko chini huku nao watu wanakuja kuchukua viatu hizi na mama moja ameumkaa huko kwa.

Hii ni karatasi yenye inaonuesha matokeo ya mwanafunzi wa darasa la nane.

Hapa kuna gari kubwa na kuna gari ndogo ndogo zenye zimeekwa juu ya gari kubwa, inachukua gari kubwa, anachukua gari hizi magari zingine ndogo ndogo pahali zinatengenezwa ama pahali zinauziwa.

Kwa nchi ya Kenya kuna maduka za kuuzia vitu mbalimbali. Kuna maduka za kuuzia vitu vya kukula na vitu vya kutumia kutengeneza vitu kama manyumba na vitu vingine. Hapa ni duka za kuuza vitu vya kutumia kwa manyumba zetu, kuna vitu vimepangwa kwa duka.

Hizi ni nyama zenye zimeanikwa na zingine zimewekwa kwa maji, kuna mwenye anakatakata hizi nyama wengine huko wanaendelea tena.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti ya shilingi mia tano na noti ya elfu moja.

Hapa ni duka ya mayai. Mayai mingi ziko hapa kwatuka na zimewekwa kwa troli zao.

Hapa ni pahali pa kuuzia ringo, ringo nyingi zinaletwa kwa maduka ili watu wenye wanapenda kama wamaasai wanapenda ringo wakuje wanunue hapa na wengine wanakuja wanauzia watu wa hapa.

Hapa ni soko. Watu wamekuja hapa kuuza na wengine kununua. Hawa ni wamama wenye wanauza mboga zao zokoni.

Masherehe inaendelea hapa uwanjani, magari hawa zimepakiwa kando ya uwanja na hawa wamama na wababa wanaangalia kitu inapoendelea hapa uwanjani.

Gari inaendeshwa barabarani, kuna magari zenye zinaenda upande mmoja na zingine, na zingine zinaenda upande mwingine, magari hizi zina safirisha wenye wanaenda safarini, wanaingia kwa gari alafu wanasafirishwa hadi pahali wanataka washuke.

Nyumba hii iko magari nyingi ziko hapa ndani, kuna meza na maua yenye yameekwa kwa meza , inaonyesha kwamba hii nyumba ni pahali pa kuweka magari na kuna pahali pa kukaklia

Hizi magari zote ni ya kuuza, wakati mtu anataka gari ya kununua anakuja hapa kutafuta, zote zimepangwa kwa laini.

Hapa ni soko, kuna nguo zenye zimeanikwa chini na zingine juu kuna watu wenye wanauza hizi nguo na wengine wanakuja kununua.

Hapa ni soko, kuna aina ya matunda na chungwa zenye zinauzwa hapa kwa soko, kuna ndizi, nyanya na mananasi.

Noti za Kenya ziko kwa aina mbili kuna noti ya hamsini, mia mbili, mia moja ,mia tano na elfu moja. Noti ya elfu moja ni noti ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa jamhuri ya kenya.

Barabara, kuna magari zenye zinaenda upande mmoja na zingine upande mwingine.

Hapa ni duka la kuuzia vitu duka zinauza vitu vyenye vinatumiwa kwa nyumba na watu vitu kama sukari, chumvi na aina zote za kutumia kwa nyumba.

Hizi ni mashilingi ya Kenya, ni shilingi ya mia moja na elfu moja. Shilingi hii inatumika katika nchi ya Kenya.

Hapa ni barabara kuna magari zenye zinaenda upande moja na zingine upande ingine. Kuna gari kubwa yenye iko na trela inabeba magari zingine.

Hapa ni mahali pa kupakia gari, zimejengwa ili magari za watu wenye wanakuja kununua vitu au kukuja hapa kuona vitu wanapakia hapa magari zao alafu wanaenda kufanya shughuli zao wakimaliza wanakuja kutoa mgari yao na waelekee kwao.

Huyu anafinya simu yake ameenda kwa mpesa , mahali imeadikwa lipa na mpesa , anataka alipe pesa zake akitumia simu.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengwa, ile maziwa zenye zinaletwa kwa manyumba za watu au zenye zinanunuliwa kwa vijiji, zinaletwa hadi hapa ili ziuzwe hapa.

Hii ni nyumba yenye imejengwa kubwa, ni pahali magari zinawekwa, magari za kuuza na magari zenye haziuzwi zinawekwa hapa, wakati mtu anataka gari ya kununua anakuja hapa ili aone gari yenye anataka anunue.

Hapa ni pahali pa kupeleka maziwa, wakati mtu amekamua ng'ombe nyumbani anaeza weka maziwa yake na achukue hadi kwa soko pahali maziwa zinapelekwa ili ziuziwe pale.

Hili ni gari mzuri sana limeekwa kando ya barabara, ziko na mataa huko zenye zinawasha, kuna mahali tena imejengwa amapo gari zinakaa huko kulala, hapa zinaonyesha kwamba sahii ni usiku na nyuma ya gari ni nyumba yenye imejengwa.

Duka za kuuzia ziko na vitu vingi, kuna vitu vya kukula na vitu vya kutumia kwa nyumba, hizi ni vitu vya kutumia, kuna nambari mtu anakuja anunue vitu na aweke pesa kwa hio namba yenye imewekwa kwa duka.